Kikapu cha plastiki cha rangi ya cream kikiwa kimewekwa chini kwenye sakafu ya saruji karibu na ukuta. Kikapu kina mashimo madogo ya duara na kimebeba lebo ya Kenball upande wa mbele. Kikapu kama hiki hutumika kawaida kuweka nguo chafu au taka ndogo ndogo nyumbani.

Mashabiki wa Tusker FC wakiwa kwenye uwanja wamevaa jezi za njano zilizoandikwa Tusker na wakishangilia kwa furaha mikono juu. Wengine wameshika vinywaji na kuonyesha ishara za kusherehekea ushindi au tukio muhimu. Hii ni hali ya ufuasi na umoja wa mashabiki wa timu maarufu Kenya.

Kikundi cha watu ,mahali pa hotuba yenye kibao kiikubwa cha rangi ya machungwa, chenye herufi ODM. Wote wamevaa kofia za rangi ya machungwa na wanaonekana wakizungumza mbele ya mikondo kadhaa.

Watu wengi wakishangilia na kuendelea kwa hafla ya michezo au tamasha. Wana vazi la timu za mikono yao iko juu kuonyesha mashikamano na furaha kubwa. Inahitaji nguvu na shauku sana. Inaonekana ni mchana na mandhari ni ya kuvutia na kusisimua.

Watu wameketi kwenye viti vya kusubiri, wakisuburi huduma kwenye huduma za serikali au kituo cha huduma kwa wateja. Kando kuna madawati ya kuwahudumia watu, kila mmoja anahudumiwa kwa nambari tofauti. Na baadhi ya watu wanaohudumia na wafanyakazi hapo nyuma.

Umati wa watu wakiwa wamevaa jezi za rangi nyekundu na baadhi yao wakiwa na sare za timu ya Kenya wamesimama kwenye uwanja wa michezo mandari yanaonekana sehemu ya jukwaa na mnara wa uwanjani upepo ukiwa na mawingu mazito angani inaonekana ni tukio la mchezo au sherehe kubwa.

Mtaro mrefu uliochimbwa ardhini umejaa maji ya mvua au maji taka. Pembeni kuna udongo uliochimbuliwa nyuma. Kuna majengo, miti na nguzo za umeme. Ishara hii ni ya kazi ya ujenzi wa miundombinu kama bomba la maji au umeme barabarani. Hii ni hali ya kawaida kwenye maeneo yanayoboresha huduma nchini Kenya.

Kundi la watu wakiwa katika ofisi ya huduma ya wateja. Wanaume wanne wamesimama mbele ya kaunta huku mfanyikazi mmoja akisikiliza upande wa pili wa kaunta. Wanaonekana wakiwa katika mazingira rasmi ya kazi, panapoonekana vifaa vya ofisi kama vile kompyuta na viti.

Watu wakishiriki katika shughuli ya kusajili au kujaza fomu, za kielektroniki au karatasi kwenye meza, wapo kwenye mazingira ya kambi, au eneo la nje, lenye muundo wa mabati, wakiwa wakitumia kalamu, kuandika na kuwasiliana.

Umati wa watu wamesimama pamoja. Wengi wao wamevaa mavazi mekundu na meupe wakipeperusha mikono juu kwa furaha. Mbele Yao kuna bendera kubwa ya Kenya inayoonyesha wima ikionyesha uzalendo na umoja wa taifa. Mazingira haya yanaashiria tukio la kitaifa kama mechi ya mchezo au hafla ya sherehe.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wakiwa wanafanya mazoezi kwenye uwanja wa majani mbele ya goli. Wamevaa jezi za bluu na wengine bibisi za kijani na pinki wote wakingoja na kukimbia pamoja , mazingira inaonyesha ni michezo ya timu kabla ya mechi au kwa ajili ya kujenga umoja wa kikosi.

Mtoto mdogo ameketi kwenye kiti cha juu katika chumba ofisi yenye samani za mbao. Watu wawili waliovaa sare rasmi, wanafanya kazi mbele ya kompyuta kwenye dawati lililojaa vifaa vya kiteknolojia na nyaya . Katika sehemu ya nyuma kuna rafu zilizojaa faili na vitabu vya kazi.

Maeneo ya ofisi ambapo wafanyikazi wanajibu wateja , wote wamevalia vazi nyeupe lenye rangi nyekundu wakifanyia kazi kompyuta na vifaa vingine vya ofisi chini ya wateja waliokaa kwa counter . Mandhari inaonekana ni tulivu na ya kiafisi.

Wahudumu wa huduma kwa wateja wakiwa wamevaa sare nyeupe na nyekundu; wakihudumia watu kwenye kaunta ya ofisi. Baadhi wamesimama wakizungumza wengine wameketi wakitumia laptop ; mazingira yakiwa nadhifu ya kisasa. Hii inaashiria huduma bora na utendaji kazi wa pamoja ofisini.

Eneo ya utoaji Huduma za serikali lenye kaunta tatu zenye mabango yaliandikwa public assistant HCA hospital na huduma mashinani. Wahudumu wamekaa kwenye kaunta hizi na mbele kuna viti vingi ya kungojea wateja. Kaunta na mabango yamepakwa kwenye rangi nyekundu ,kijani na nyeupe pamoja na baluni.

Shabiki wa timu ya soka Bandari FC akiwa uwqnjani, amevaa jersey ya timu hiyo na kushikilia skafu yenye jina la Bandari FC, wengine nyuma pia wamevaa jersey ya tiu hiyo kwenye uwanja za michezo.

Mchezo wa mpira wa kikapu ukiendelea vikali, mchezaji mmoja mwenye suti ya kijivu anamiliki mpira huku mwengine wa timu ya bluu akiwa amejitahidi kumzuia kwa kujikunja chini. Akionyesha ushindani mkali. Wachezaji wengine na watazamaji wapo pembeni wakifuatilia kwa makini mchezo huo.

Bomba kubwa la maji la kijani likivuka juu ya mto mchafu wa maji ya udongo eneo likiwa na uzio wa waya na mimea pembeni. Kando yake kuna duara zege kama chembe ya maji. Taka hii inaashiria miundombinu ya kusambaza au kupeleka maji kwenye mazingira ya kijijini au ya mjini.

Mwanariadha akifanya kuruka mbali na akishuka kwenye mchanga ukirusha juu kwa kazi kikubwa eneo ni uwanja wa mchezo uliojaa viti vya rangi nyekundu na kijani nyuma, mwanariadha ana mavazi ya mashindano na anahisi juhudi kubwa mchakani.

Wanaume wawili mmoja wao akiwa ni rais wa nchi ya Kenya na mwanamke mmoja kwenye tukio rasmi wakiwa wamevalia mavazi rasmi kama suti na sare. Wanatembea kwenye zulia jekundu huku watu wengine na maafisa wa usalama wakiwa nyuma yako. Mandhari inaonekana ni ya hafla ya hati kama mkutano au shughuli za serikali.

Mchezaji wa soka, akipokea jezi yenye jina,R na nambari 20,akiwa amevaa jezi ya rangi nyekundu ya KDF.Mchezaji huyo anashika mkono wa mtu mwingine aliyevaa suti rasmi , wengine wakiwa nyuma katika mandhari ya bango lenye mandishi ya ulinzi stars na kaulimbwi soldiers

Mechi ya kandanda uwanjani, mchezaji wa timu ya bluu na nyeupe al maarufu AFC Leopard na wa timu ya kijani kibichi na manjano wanapambana mpira ukiwa hewani. Mashabiki waliokaa jukwaani na mandhari ya uwanja yanaonekana nyuma. Hii ni timu ya ligi kuu ya soka nchini Kenya.

Sehemu ya ofisi ya serikali, watu wawili wamekaa kwenye meza chini ya bango lililoandikwa Birth and Death Certificate . Meza zimepambwa mabango ya kijani yaliyoandikwa Efficient Government Services Available at the Convenience of the Citizen . Hii ni sehemu ambayo wananchi hupata huduma za vyeti vya kuzaliwa na vya kufa.

Maafisa wa afya wakifanya kazi chini ya hema wamevaa mavazi rasmi na barakoa na mezani kuna vifaa vya usajiri na maji ya kunywa, kuna watu wengi wanaosubiri huduma na sehemu nyingine za hema zinaonekana zenye shuguli mingi za kijamii au za afya hii inaashiria tukio la afya ya jamii kama vile usajiri wa bima au utoaji wa huduma za matibabu.

Watu kadhaa katika ofisi ya huduma kwa wateja ya huduma kenya wanaovaa suti za kazi za huduma kenya wakiwa wanawasiliana na wateja kupitia komputa kwenye meza wote wamevaa barakoa na baadhi wanashirikiana mazingira ya huduma za uma au usajili.

Kundi la wanawake wanne wakiwa wamevaa mashati ya timu ya soka ya Gor Mahia wamevaa rangi za kijani na nyeupe na wanashughulikia na kuzungumza kwa furaha wanaonyesha ushujaa na kuwa mashabiki wa timu waipendayo.

Mteja akizungumza na mfanyikazi wa huduma kwa wateja kwenye kaunta ya huduma za serikali ambapo kuna mabango yaliyoandikwa huduma bora kwa urahisi kwa mwananchi wateja wawili wakifanya kazi nyuma ya kompyuta huku wakihudumiwa kwa upole.

Watu wengi wakiwa wamekaa kwenye viti wakiendelea kwa huduma katika ofisi ya usajiri au huduma za serikali wakiwa wamesimama mbele ya madawati yenye nembo za huduma mbalimbali zinazotolewa eneo lina mwanga mzuri sakafuni laini na kuta za rangi ya bluu na nyeupe.

Boksi lenye paspoti za Kenya za rangi ya bulu iliyoandikwa East Africa Community Republic of Kenya Passpot zikiwa zimepangwa vizuri, hizi ni pasi za kusafiri zinazotolewa na serikali ya Kenya kwa rahia wake.

Watu wakiwa kwenye dawati la mbao wakijaza na kuandika kwenye fomu huku kukiwa na karatasi na simu mezani. Nyuma kuna watu zaidi wameketi kwenye viti vya plastiki wakisubiri huduma au usaidizi. Ni kama zoezi ya usajili au utoaji wa huduma katika mazingira ya kijijini nchini Kenya.

Mtu akipokea huduma kwenye meza ya taarifa, akizungumza na mhudumu aliye nyuma ya dawati kuna tarakilishi, kipeperushi cha huduma, na mabango ya huduma ya serikali karibu nayo, mazingira yanaonyesha sehemu rasmi ya huduma kwa mwananchi.

Watu wakiwa kwenye foleni wakisubiri kuhudumiwa kwenye kaunta yenye vioo vya usalama na dirisha refu ya mbao baadhi yao wameshika makaratasi na mazingira yaonekana rasmi kama ofisi ya uma labda benki, mahakama au ofisi ya serikali kuna televisheni ukutani na watu wakiwa wamevaa mavazi ya kawaida tu.

Watu wakifanya zoezi la kujaza fomu au kuandika kwenye karatasi kwenye eneo la wazi, lenye kuta za bati nyuma yao. Wanaume wawili, wamekaa mezani wakijaza fomu, huku, mtu mwingine akiwa amesimama mbele yao, akiwa ameshika karatasi. Inaoneka kama zoezi la usajili au ukusanyaji wa data.

Kundi kubwa la watu wakiketi na kusimama karibu wakiwa kwenye hafla ya tukio la michezo baadhi wakivaa fulana za timu mbalimbali za soka na mtu mmoja akiwa amefunikwa kwa bendera ya Kenya . Hali inaonyesha shangwe na mshikamano wa wapenzi wa mchezo.

Folei ndefu ya watu, akina mama na watoto wadogo wakiwa wamesimama nje ya jengo la huduma za afya au kituo cha jamii, watu wanaonekana wameshika makaratasi wakiwa kwenye mazingira ya kijiji au mjini, inaonekana ni siku ya huduma maalum kama chanjo usajili au msaada wa kijamii.

Kundi la watu wengi kwenye jukwaa la uwanja wakiwa na tisheti za rangi tofauti wakishangilia na kuinua mikono juu baadhi wakiwa na vuvuzela, wamekaa na kusimama kwa msisimko mkubwa ikionyesha wako kwenye mechi au tukio la michezo. Mandhari inaonyesha shangwe na umoja wa mashabiki wa timu fulani.

Watu wamesimama pamoja wakishikilia bendera ya Kenya na maua wakisherekea tukio maalum wengine wao wananyanyua mikono juu kwa ishara ya furaha na umoja. Nyuma yao kuna mabango kubwa lenye picha na maandishi ya shujaa maarufu wa michezo au hafla.

Wachezaji wa timu wa mpira wa miguu wakiwa wamesimama pamoja uwanjani ,wengi wao wakivaa jezi nyeusi na ze dhahabu huku wachache wakiwa na vesti la rangi nyingine. Mazingira ni ya uwanja wa mchezo sehemu ya majukwaa ikiwa na watu wachache wa viketi, wachezaji wanaonekana wakiwa kwenye hakinya furaha na mshikamano

Tukio la watu wengi wakikusanyika kwenye eneo la nje ambapo mtu mmoja aliyekuwa na koti la rangi nyeupe na maski anasaidia mwingine kwa kumsaidia katika jambo fulani kwenye meza iliyojaa karatasi. Watu wengine wakizunguka karibu huku mmoja akiwa anarekodi kwa simu.

Timu ya vijana wa mpira wa kikapu wakisherehekea ushindi wao kwa kuinua kombe juu wakiwa wamevalia sare za michezo zenye maandishi KPRA wanafanya sherehe pamoja na mashabiki na benchi la ufundi kwenye uwanja wa ndani. Hii picha ya furaha na mafanikio baada ya ushindi mkubwa.

Mtu akiwa amevaa suti ya rangi ya cream akizungumza mbele ya kundi ya watu walioketi wakimsikiliza kwa makini. Wanakaa katika ofisi ya Posta Kenya ambapo kuna mabango ya 'PostaPay'. Nyuma inaonekana kama mkutano wa mafunzo au maelezo rasmi.

Mechi ya kandanda kati ya timu mbili moja ikiwa kwenye jezi ya kijani na nyingine za manjano wachezaji wakiwa wamepambana kuwania mpira uwanjani. Mandhari ya nyuma uwanja umejaa mashabiki wengi walio keti kwenye majukwaa wakifuatilia mchezo huo.

Watu waliovalia bendera ya Kenya, wakiwa wameketi kwenye viti uwanjani, wakiwa sehemu ya umati wakusheherekea au kuhudhuria tukio fulani. Watu wengine pia wanaonekana nyuma wakisheherekea au kuangalia kinachoendelea. Mazingira yanavutia na yanaonyesha uzalendo na furaha.

Mechi ya mpira wa miguu uwanjani, mchezaji mmoja amevaa jezi nyekundu kiongoza mpira huku akizungukwa na wachezaji wanne wa timu ya upinzani waliovaa jezi za manjano na suruali za bluu, mashabiki wengine wanaonekana nyuma wakifuatilia mchezo kwa uhasama inaonekana ni tukio la umuhimu kwenye uwanja uliojaa.

Kundi la watu waliokusanyika kwenye viti vya mashabiki, mmoja amevaa shuka yenye bendera ya Kenya wengine wakiwa na nguo za michezo ikiwemo fulana ya Kenya Airways wanaonekana kuwa kwenye mkutano au tukio la kimichezo nje.

Wahuduma wa Huduma Centre wameketi kwenye meza na kutumia kompyuta wakihudumia wananchi. Ukutani kuna maandishi towards service excellence yakisisitiza lengo la huduma bora. Mazingira ni ya ofisi maridadi watu wakiwa makini kazini.

Watu wakiwa katika ofisi au kituo cha huduma . Wengine wako mstari wakisubiri huduma. Wengine wanajaza fomu au kuwasiliana na mhudumu aliyesimama nyuma ya kaunta. Sehemu inaonekana ni shughuli za usajili au utoaji wa huduma za umma.

Watu wawili wamesimama mbele ya dawati ya huduma katika ofisi ya serikali kila dawati ina nambari na maelezo kama contributory fund a registrational group eneo linaonekana ni la kitaalam na kuna vifaa vya kikompyuta na karatasi mezani.

Wachezaji wa netboli wawili waliovaa sare ya blue wakimzuia mchezaji mwingine aliyevaa sare nyeupe ameshikilia mpira anapojaribu kupiga mpira kuelekea upande mwingine wa uwanja. Kuna mashabiki walioketi kwenye viti upande wa kulia wakifuatilia mchezo huu.

Mteja ameketi kwenye kiti cha mbele ya dawati la huduma Kenya, akihudumiwa na afisa kwenye kaunta yenye kibao cha BENEFICIARY SERVICES . Mandhari ya nyuma kuna bongo- bango la huduma Kenya na mazingira ni ya ofisi safi ya serikali. Hii ni sehemu ambapo wananchi wanapata huduma.

Wanariadha sita wakikimbia kwenye mashindano ya mbio, uwanjani wote wakiwa kwenye njia za mbio za rangi nyekundu. Mandhari ni ya kuvutia na wanariadha hawa wamevaa mavazi tofauti, ya mashindano huku mashabiki wakiwa kwenye viti vya uwanja nyuma yao.

Kundi la mashabiki wakiwa wamevaa mavazi ya kijani wakiandamana na kucheza barabarani huku baadhi yao wakiwa juu ya Lori lililopakwa. Washibiki hawa wanatembea na kushangilia. Inaonekana kama ni msafara wa timu ya mpira almarufu Gormahia nchini Kenya na wanasherehekea mchezo huo. Maandhari ni ya furaha.

Mashabiki wa timu ya bandari FC wamesimama kwenye jukwaa la uwanja. Wamevaa tisheti za buluu na wakiwa na mabango na bendera zilizoandikwa bandari fans. Wanaonekana kuwa na furaha wakishangilia na kuinuia mikono juu. Hii ni hali ya ufanisi na umoja wa mashabiki wa soka.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamevalia kofia na fulana za rangi ya bluu wakikusanyika ndani ya ukumbi. Wengi wao wamesimamam na mikono yao iko juu wakiwa na hamu ya kushiriki na kuunga mkono jambo fulani. Hii inaonyesha sherehe , mkutano wa jamii au kisiasa.

Maafisa watatu wameketi chini ya hemwa kwenye meza na kompyuta wakitoa huduma za police abstract na DCI good conduct . Kuna viti vingi vya plastiki na watu wachche wamesimama nyuma wakisubiri huduma hizo. Mazingira yanaonyesha ni huduma za kijamiimahali fulani labda kwenye huduma maishani.

Eneo la ofisi kubwa la wazi lenye meza kubwa ya information desk , yenye mawasiliano kutoa huduma za serikali , huduma kenya. Wafanyakazi wawili wamevalia vazi la kazi, wakiwa tayari kuwahudumia watu, huku viti vya kusubiri vikiongoza pembeni.

Tanki kubwa, la maji, la plastiki, nyeusi, likiwa limewejwa juu ya jukwaa la chuma, pembeni kuna ngazi ya kupandia, tanki hili, limeinuliwa, ili kuru, kurahisisha usambazaji wa maji, kwa mvuto, manthari yake ni eneo la huduma, au majengo ya uma.

Sehemu ya mechi ya kandanda kati ya Gormahia na AFC Leopards ikiwa uwanjani na mashabiki wengi jukuani. Wachezaji wa timu zote wamesimama karibu na koli na mmoja amevalia jesi yenye nambari kumi na sita, upande wa AFC. Kuna maandhari ya kijani na pia inaonekana ni mchana.

Kundi la watu wengi waliokusanyika wakiwa wamevalia fulana mchanganyiko za rangi nyekundu, bluu na nyeusi. Wengine wanaonyesha hisia za furaha na mshikamano kwa kufanya ishara ya amani kwa mkono yao. Huku wakiwa katika mazingira ya umati.

Mashabiki wa Kenya kwenye uwanja wa michezo. Wamevaa mavazi ya rangi ya bendera ya taifa na kupeperusha bendera huku wakipiga vuvuzela na kushangilia. Uwanjani kuna watu wengi wakifuatilia mechi au tukio la spoti wote wakiwa na furaha.

Watu waliokusanyika kwenye uwanja wa michezo au tukio la hadhara, wengine wakiwa wamevaa shati jekundu na mmoja akiwa anashikilia bendera ya Kenya. Wanonekana wakishangilia au kuunga mkono kikosi au tukio fulani. Huku saa ya jua ndani ya jengo inaonekana juu.

Umati mkubwa wa watu waliokusanyika baadhi wakiwa na viatu vya kuonyesha usalama watu wameshikilia bango lenye jina Al asiz FC inaonyesha ni shabiki au tukio la timu wa soka. Mandhari ni ya wazi pengine uwanjani au hafla ya nje.

Umati wa mashabiki wa miketi jukwaani kwenye uwanja wa michezo wengi wao wakiwa wamevaa jezi za rangi nyekundu zenye maandishi KDF. Wengine wamevaa mavazi ya kijani, kijivu na kofia wote wakiwa wametulia wakifuatilia mchezo. Hii inaonyesha tukio la michezo linalovutia hisia na umakini wa mashabiki nchini Kenya.

Watu wakiwa wamekaa na wengine wamesimama nje ya Huduma Centre GPO , Nairobi wakisubiri kuhudumiwa. Watu wanaonekana na mizigo yao na wengine wakiwa na mavazi tofauti kuashiria shughli nyingi na foleni. Mazingira yanatoa taswira ya sehemu ya umma yenye shughuli na huduma mbalimbali.

Watu wameketi kwenye viti ndani ya ofisi ya Huduma center wakiwa wanangoja kuhudumiwa kwenye kaunta mbalimbali kama KRA SERVICES ,birth and death certificate. Kuna madirisha yenye pazoa la bluu na mazingira ni safi na ya kupendeza. Hii ni sehemu ambapo wakenya hupata huduma za kiserikali.

Watu wakiwa kwenye viti, wakisuburi huduma kwenye ofisi ya serikali au taasisi yoyote ya umma. Maandhari ya nyuma kuna dirisha lenye chuma ya mviringo na sehemu za kioo . Mtu mmoja mwenye sifa za uongozi yumo mbele akishughulikia nyaraka.

Eneo la ujenzi ambapo kuna mashine ya kuchimba ardhini, Escavator . Ardhi imechimbwa na mabwawa makubwa ya kina tofauti inaonekana kama kwenye hatua za msingi na ujenzi au matengenezo ya miundo mbiu. Kuna pia mabaki ya mabomba na majengo ya mtaa nyuma yake.

Wachezaji wa timu ya mpira wamegowo wakiwa wamevalia jezi za rangi nyeusi na mistari ya machungwa wakishangilia pamoja kwenye uwanja wa michezo. Wako kwenye madwara huku baadhi yao wakinyoosha mikono juu na kuna jukwaa la watazamaji nyuma yao. Hii inaonekana kusherekea ushindi au audhimisho baada ya mechi.

Uwanja mkubwa wa michezo wenye track za kukimbia , mashabiki wengi wamejaa kwenye jukwaa wakiangalia tukio la riadha au mashindano . Kuna watu wengi wanaovaa mavazi mekundu na waandaji wa shughuli wakizunguka uwanjani . Hii ni taswira ya tukio kubwa la michezo labda mashindano ya kitaifa au ya kimataifa.

Meza ya huduma ambapo watu waliovaa sare rasmi wanatoa huduma kwa wananchi waliofuatana na vikao kwenye meza mmoja kuna alama ya NTSA na Huduma inaashiria huduma za serikali zinazotolewa kwenye meza kuna vifaa mbali mbali vya kazi kama simu na vitabu.

Ofisi yenye madirisha ya vioo, wafanyikazi wawili wamekaa kwenye kaunta wakishughulikia stakabadhi na makaratasi mbali mbali. Kuna kompiuta mezani, na mafaili mengi, yakionyesha shughuli za huduma kwa wateja, au malipo. Hii ni mazingira ya ofisi za serikari, au ata benki, ambapo huduma hutolewa, kwa mwananchi.

Nembo ya Jubilee yenye rangi nyekundu juu ya msingi mweusi ikiwa na picha ya njiwa aliyeshikilia tawi na yumo ndani ya duara. Chini ni neno Jubilee. Kuna maandishi, mbele pamoja.

Mechi ya ligi kuu ya Kenya timu moja ikiwa na sare ya kijani na nyingine ya msitari ya bluu na nyeupe wachezaji wakipambana kuzuia na kupiga mpira katikati ya uwanja, kando kuna mashabiki wengi walioketi kwenye majukwaa wakifuatilia mchezo kwa makini hii ni taswira ya kandanda la ushindani mkubwa.

Watu wakiwa nje ya jengo la Huduma center Kenya. Baadhi yao wanatoka nje ya jengo. Kuna polisi mmoja wa huduma , wengine wamesimama karibu na mlango . Mazingira ni nadhifu na inaoyesha shughuki za huduma Kwa mwanachi wa kawaida.

Mtu mwenye koti nyeusi akiwa amesimama juu yake kumeandikwa immigration office kwa ajili ya passport application . Inaonekana amevaa suti na kofia akitazama ndani ya chumba cha mhudumu kupitia dirisha ya glasi. Hii ni sehemu ya ofisi ya uhamiaji inashughulikia mambo na pasipoti.

Maafisa wa Huduma Centre wakiwa chini ya hema wakitoa huduma kwa wananchi waliokaa mbele yao, wengi wamevalia barakoa na sare za huduma huku wakitumia kompyuta na nyaraka ,mazingira yanaonekana kuwa ya mkutano au huduma ya jamii mahali pa wazi.

Mtu mmoja amesimama kando ya meza ambapo mtu mwingine amekaa. Anaandikisha au kusahihisha hati za usajili. Kuna vifaa vya kufagia vidole, na stema mezani ikionyesha shughuli ya usajili au utambulisho wa taifa. Sehemu hiyo inaonekana kuwa ni eneo la huduma kwa umma nje nchini ya Kenya.

Umati wa mashabiki wamevaa jezi na mavazi ya Kenya wakiwa wamejaa kwenye viti vya uwanja wakisherehekea au kuangalia mechi. Rangi nyekundu kijani na nyeusi zinatambaa na kuna bango lenye maandishi Kenyan Rugby. Mandhari ni ya tukio la michezo uwanjani.

Mkutano wa uziara rasmi ofisini ambapo mtu mmoja anafanya maelezo kwa kutumia kompyuta iliyopo mezani huku watu wengine wakiangalia kwa makini. Wako ndani ya chumba chenye taa nzuri na dirisha kubwa upande wa kushoto.

Sehemu ya Huduma Centre Kenya. Wafanyikazi KAZI wawili wakikaa kwenye dawati kubwa lilioandikwa " Information Desk " wakihudumia wananchi. Kuna watu wengine wamesimama wakisuburi Huduma na mazingira yanaonyesha ofisi safi na yenye shughuli nyingi. Hii ni sehemu ambayo wananchi hupata huduma za serikali.

Kundi la viongozi na maafisa wakiwa nje , wawili kati yao wakipeana mkono huku wakitabasamu na wengine wakishuhudia tukio hilo. Kati yao kuna askari aliyevaa sare ya kijeshi na mandhari ya nyuma ni ya majani na miti. Hii inaonekana kama tukio rasmi au mkutano wa kiserikali.

Kundi la watu wengi moja wao wakiwa Raila Amolo Odinga. Wengi wao wamevalia kofia na mavazi ya rangi ya chungwa na kuna meza mbele yao. Mmoja amevaa suti na mwingine ameinua mkono juu dalili ya tukio la kisiasa au mkutano wa chama. Mandhari ni ya nje na watu wanaonekana kuwa na furaha au hali ya pamoja.

Wachezaji wa timu ya kandanda wakiwa wamevalia sare za njano wakishikiana mabega kwa mduara uwanjani kana kwamba wako kwenye mkutano wa motisha kabla ya mechi. Uwanja una viti vya rangi ya buluu na majani ya kijani. Hii hufanyika mara nyingi kama ishara ya umoja na kupeana nguvu kabla ya mchezo kuanza.